Dawa ya mifugo aina ya “ KanFlu” dawa inayotumika kuuwa kupe, chawa na viroboto kwa wanyama. Hii dawa inapakwa juu ya ngozi kwa ajili ya mifugo kama vile ng'ombe, mbuzi na kondoo.

Mkulima jinsia ya kike akiwa amesimama mbele ya shamba kubwa la mahindi, huku baadhi ya mazao yaliyovunwa yako chini yake yakiwa yako tayari kwa ajili ya kuingia sokoni, ili kufanya biashara.

Mkulima jinsia ya kiume akiwa ameshikilia zao la biashara, zao hili nalo ni viazi mviringo. Viazi mviringo husaidia katika ukuaji wa nywele pamoja na ngozi, nichanzo kikubwa cha nishati na pia ni chanzo cha vitamini c katika mwili wa binadamu.

Zao la biashara, zao hili nalo ni vitunguu maji, vitunguu maji mbali na umuhimu wake wakuchangia radha kwenye vyakula, lina faida nyingi, kwani zina virutubisho muhimu kama vile vitamini, madini na misombo yenye uwezo wa wa kukabiliana na magonjwa mbalimbali.

Wakulima wawili wanavuna zao kwa ajili ya biashara, zao hili nalo ni kahawa. Kahawa husaidia katika kuboresha utenda kazi wa utambuzi, huongeza utendaji wa mwili na pia hutoa virutubisho muhimu katika mwili wa binadamu.

Watu jinsia ya kike, wakiwa wanapanga viazi katika makundi makubwamakubwa, tayari kwa ajili ya kwenda sokoni na kufanya biashara. Pia zao hili ni chanzo kikubwa cha nishati, utajiri wa vitamini C pamoja kukuza ngozi na nywele.

Mashine ya kulima ardhi. Mashine hii hutumika kuvunjavunja, kugeuza mchanga katika bustani au shamba. Pia kufanya ulimaji iwe rahisi kwa kupanda mimea tofautitofauti pamoja na mazao mbalimbali kwa ajili ya biashara au mtu binafsi.

Kilimo cha kisasa kinachotumia mashine kwa ajili ya kuvuna mazao yaliyokomaa. Pia kuna mipira mbalimbali inayozunguka mazao haya, yanayotumika kwa ajili ya umwagiliaji, pamoja na usafirishaji wa virutubisho mbalimbali.

Bustani inayopanda miti mbalimbali kwa ajili ya mchakato wa misitu. Miti hii hutumika kwa ajili ya kidhibiti hali ya hewa, kutoa rasilimali mbalimbali, na pia kuhakikisha binadamu yupo katika mazingira salama, kwani miti hii hutoa chakula, pamoja na mazingira ya binadamu kupumzikia.

Kilimo cha maji ni aina ya kilimo ambapo mimea inaoteshwa katika vyombo visivyokuwa na udongo. Mbinu hii ya kilimo ina faida nyingi, ikiwa ni pamoja na: uwezo wa mkulima kudhibiti mazingira ambayo mimea inalimwa, kupunguza matumizi ya maji na mbolea, na kuongeza mavuno.

Tai katibu mfano mzuri wa wanyamapori. Wanyamapori husaidia katika kuhifadhi mazingira pamoja na mnyororo wa chakula. Husaidia katika usambazaji wa mbegu, huhifadhi ubora wa udongo, kuzuia athari za mabadiliko ya tabia ya nchi.